Barabarani kuna lori ambalo limebebeba magari, magari haya yanasafirishwa labda kutoka kiwandani, au yanasafirishwa kupelekwa kwenye duka ambazo zitatumika kuziuza hizi gari, na zinakaa ni gari ghali ambazo zinawezatumika kwa shughuli za biashara na uchukuzi.

Katika kibanda hiki kuna vyakula mbalimbali ambavyo vinauzwa, naona vitunguu pale, matoke , viazi vitamu, pale chini naona kreti, kreti ile nadhani hutumiwa kuleta vyakula hizi kutoka shambani, matoke haya pia yamekawia hapa na yameanza kuiva.

Vibonzo vimechongwa hapa kutoka kwa mali ghafi kama vile mti. Vibonzo hivi ni vya wanyama mbalimbali wanaopatikana nchini Kenya, na pale pia kuna ramani ya Kenya ambayo ina rangi za flags zetu za Kenya kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi.